Nyumba imejengwa karibu na jaa la takataka. Uchafu umesambaa kila mahali. Kuna unyevu wa maji kwenye ardhi.

Ndovu watatu wanapewa maziwa kupitia kwenye chupa na wanaume watatu. Wanume wote wamevalia mavazi ya kijani kibichi na viatu vyeusi. Kuna miti karibu na ndovu.

Kwenye barabara, kuna watu wanne wenye baiskeli. Wamevalia mavazi ya mazoezi na kofia kwenye kichwa . Kuna msitu kando yao yenye rangi ya kijani kibichi.

Mto huu una maji chafu sana. Kando yake kuna takataka nyingi. Uwanja wa shule uko kando yake, mtoto mmoja anacheza.

Kwenye pori hii kuna miti mingi na kuna wanyama wawili. Mmoja ameangalia mbele mwingine ameangalia kwa upande kuna mawe karibu na wanyama hawa na nyasi zimemea kwa wingi.

Ndovu moja mdogo anakunywa maji kutoka kwenye ndoo, wazungu wamesimama wakitazama ndovu wengine. Kuna watu wawili wamevaa nguo ya kijani kibichi.

Wanaume watatu waliovalia mavazi ya kijani kibichi na viatu vyeusi na kofia nyeupe wanawahudumia ndovu kwa kuwapa maziwa. Ndovu mwingine amelala chini. Kuna watu wengi wanawatazama ndovu hao.

Msichana amevalia rinda ya rangi ya kijani na kubeba mkoba wenye rangi tatu, anaingia kwenye matatu. Kuna mwanamume anamtazama, aliyevalia sweta nyekundu. Mwanamume mwingine anasukuma wilbaro ya uchafu. Dereva anazungumza na wateja wengine.

Msichana huyu ameshikilia kibao kilichoandikwa sehemu gari hili linapokwenda. Kuna watu wengi karibu na stendi hii ya magari. Mabasi mawili yamesimama yenye rangi ya bluu.

Mabasi manne yamesimama polisi akizungumza na dereva. Magari mawili yapo upande wa kulia yanaenda.

Watu wengi wenye shughuli tofauti, wengine wanatazama kando, wengine wanapiga gumzo, wamesimama kando ya gari hili la matatu.